Wanafunzi wana nawa mkono ambao ni watoto wawili wanaonekana kuwa ni wanafunzi kwa sababu ya sare. Ambayo ni rangi ya jano wakiwa wananawa mkono. Kituo cha kunawia mkono, wanatumia kituo cha kilicho jengwa kwa saruji. Kituo hiki kina mifereji kadhaa iliyopangwa kwa mistari kuruhusu watu wengi kunawa wakati mmoja.

Mtabibu aliyeva barakoa anamvisha patient mask ya oxygen akiwa ameshikilia na mkono yake mbili. Tunamwona mgonjwa amelala juu ya kitanda akipokea matibabu kutoka kwa mtabibu.

Kulingana na tangazo ambalo tunaona mbele yetu, anajuliza kuwa yeye ni powerful witch . Anatoa huduma zifuatazo, mizizi ya mapenzi inafanya kazi, irizi na dawa za mapenzi, irizi za mvuto, pia picha yenyewe inaonyesha mandhari yanayohusiwa na uganga kama vile mishumaa inayowaka na kadi za karata.